Chupa ndogo ya glasi iliyo na nembo iliyoandikwa Pollio Vaccine, zimewekwa mbele ya stetoskopu nyekundu. Sindano ya plastiki inapatikana upande wa kulia na kidungi chake kimeelekezwa karibu na chupa.

Daktari wa meno ambaye amevaa sare ya buluu, koti la mahabara jeupe, glavu barakoa ya buluu na kofia ya upasuaji ya buluu. Anafanya kazi kwenye mdomo wa mgonjwa aliyevaa miwani ya kinga ya rangi ya machungwa.

Mwanaume aliyevalia barakoa na nguo nyeupe ya maabara, akifanya kazi ndani ya hood ya maabara. Anashughulikia mirija ya kupimia iliyo na vimiminika vya rangi ya njano na kahawia. Mikono yake imevaa glavu na ameshika mirija moja kwa mkono wake wa kulia.

Chupa kubwa ya plastiki iliyojaa kiwevu chekundu limewekwa mbele ,nyuma yake kuna vitu mbalimbali vinavyofanana na mamboga yaliyopambwa kwa shangaa na manyoa, pamoja na vitu vingine vya kificho. Baadhi vimekaa ndani ya gesiani jekundu ikiwemo matunda na ngozi ya mnyama. Mazingira yanaonekana kama duka la bidhaa za jagi au za kienyeji.

Mwanamke labda daktari au mtaalamu. Amepiga magoti akimsaidia mwanaume ambaye anaonekana akijaribu kuinuka kutoka sakafuni. Akiwa na mkono mmoja chini ,na mkono mwingine akiwa ameshikiliwa .Wote wako juu ya mikeka ya rangi tofauti.

Chumba cha darasa kikiwa na wanafunzi wachache waliokaa kwenye madawati ya kijani kibichi, wote wamevalia barakoa za rangi ya blue au nyeupe, mwalimu mmoja aliyevalia barakoa na fulana nyeupe amesimama mbele ya ubao mwuesi.

Chapa ya zyvac' MMR inatambulika wazi katika vifungashio kadhaa vya chanjo. Vifurushi hivi vikiwa vimepangwa kwa umaridadi vinawakilisha kinga dhidi ya surua, matumbwitumbwi na rubella . Kila sanduku lina maandishi yanayoonyesha maelezo ya bidhaa na baadhi yao yamelala huku jingine likisimama wima likionyesha nembo na jina la chanjo.

Mwanasayansi wa kiume amevalia koti jeupe na glavu za blue akifanya kazi. Ameshikilia kipimo cha kiwevu. Mbele yake kuna vyombo vya battery . Nyuma yake kuna vifaa vya maabara.

Daktari, amevalia miwani na barakoa, anachunguza kinywa cha mgonjwa aliye lala kwenye kiti akimtibu. Msaidizi amesimama karibu, amevalia barakoa pia. Vyombo vya meno viko mezani.

Muuguzi amevalia sare ya bluu na barakoa ya kinga akimpa sindano mgonjwa ambaye alimevaa shati la kijani kibichi na barakoa kwenye mkono wake, nyuma yao kuna friji nyeupe.

Chupa ndogo ya kioo dawa yenye kofia ya blue na lebo yenye maandisho imesimama mbele. Nyuma yake kuna sanduku kubwa la rangi ya kijani na nyeupe likiwa na maandishi, ingawa hayasomeki vizuri.

Muuguzi akisimama karibu na watoto wachanga wawili waliolala ndani ya vitanda ya kioo vinayotumika hospitalini kudhibiti hali ya mazingira kama vile joto na unyevunyevu. Amevaa sare za buluu anavyowatazama kwa umakini.

Mtu aliyevaa kofia ya pikipiki na barakoa ameketi kwenye pikipiki mbele yake kukiwa na chupa mingi za plastiki zilizojaa kitu cha kahawia. Mwanaume mwingine amevaa kanzu nyeupe anazungumza naye akiashiria kwa kidole.

Kopu jeupe la Wellvita IRON CHELATE linaonekana likiwa na label nyekundu na nyeupe ilioandikwa sitini. Nembo ya Wellvita na maneno IRON CHELATE yanaonekana wazi. Chini yake kuna ishara ya Fe na maandishi mengine madogo.

Sanduku la mayadem CBD bencream imepakiwa kwa rangi ya chungwa na nyeupe ina nembo ya CBD new THc na inaonyesha kuwa krimu hiyo inanguvu maradufu na hutoa unafuu ndani ya dakika chache. Pia inaeleza kuwa inashauriwa na dakitari na imeandaliwa na mfamasia.

Daktari wa meno akiwa amevaa kanzu nyeupe na glovu, akimchunguza mgonjwa aliyelala kwenye kitanda cha matibabu. Nyuma yao kuna bango kubwa lenye maandishi na nembo likiashiria kampeni ya matibabu 𝑦𝑎 𝑏𝑢𝑟𝑒 ya meno.

Daktari amevaa koti jeupe na miwani anaangalia sikio la mwanamke akitumia kifaa cha matibabu kinachotoa mwanga, mwanamke ameketi akiwa amevalia koti la ngozi nyeusi na kitambaa cha rangi ya Kijivu shingoni, watu wengine wanaonekana wameketi nyuma wakisubiri.

Mwanamke daktari aliyevalia kilemba cha kijani na kanzu jeupe ameinama chini akiongea na mama aliyevalia kilemba cha blu na vipuli vya dhahabu na kubeba mtoto machanga anayelia. Nyuma mapazia ya mlia nyekundu na manjano yamefunika dirisha.

Daktari wa macho amevaa koti jeupe akimchunguza mgonjwa wake kupitia mashine maalum ya macho. Mgonjwa amekaa mbele ya mashine hiyo akiweka kichwa chake imara. Chumba kimepakwa rangi ya buluu na mto mwekundu wenye nakshi unatokea nyuma ya kiti cha daktari.

Watu wawili wanapitia maji ya mafuriko katika kijiji. Nyumba za udongo na paa za mabati zimezingirwa na maji machafu. Mmoja amebeba fimbo na mwingine ameshika rungu, akijitahidi kupita.

Mkulima amevaa kofia na koti la kijivu akinyunyiza dawa shambani kutoka kwenye pampu kubwa ya rangi ya buluu aliyobeba mgongoni. Huku safu za mimea ya kijani kibichi zikionekana wazi.

Chupa ndogo ya kioo yenye nembo nyeupe yenye maneno "yellow fever vaccine live" imeshikiliwa na mkono uliovalia glovu ya kijani kibichi. Karibu na chupa sindano yenye kifuniko chenye rangi ya kahawia imeandaliwa. Sehemu ya nyuma ni ukuta nyeupe na giza.

Ndani ya chumba cha hospitali, wanaume na mwanamke wamesimama katika kitanda cha mtoto mgonjwa wakimtizama kwa makini. Pazia zenye mandhari ya katuni zimepamba ukuta na neti za kujikinga na mbu zimening'ing'inia madirishani. Wauguzi wanaonekana nyuma.

Bidhaa mbalimbali za vitamini D zimepangwa kwenye meza. Kati ya hizi kuna chupa zenye kapsulu, vidonge na hata utabu za vitamini D3 kutoka kwa chapa mbalimbali. Baadhi zimewekwa mbele zikionyesha aina tofauti zinazopatikana.

Wataalamu wawili waliovalia suti za kujikinga wanashughulikia kemikali. Mmoja anamwaga kiyoevu kutoka mtungi wa buluu, ndani ya pipa jeusi mwingine akishikilia kifuniko. Mitungi mingine ipo karibu nao pia.

Daktari akiwa amevalia koti jeupe, barakoa na kofia ya kinga akizungumza na mama na mtoto wake mdogo. Anaonyesha mtoto kielezo huku mtoto ameketi kwenye paja la mama kwenye kiti. Chumba kina samani za mbao na madirisha yenye mapazia.

Mwanamke amevalia koti jeupe na sketi ya bluu anatoa dawa au chanjo Kwa mtoto mchanga ambaye amebebwa na mwanamke mwingine. Mtoto anafungua mdomo wake kupokea dawa, waliohudhuria wengine wanaonekana nyuma na Kuna sanduku la bluu la kuhifadhia vifaa vya matibabu .

Mtu mzima amevaa barakoa akimsaidia mtoto mdogo aliyevaa barakoa kunawa mkono kutoka kwenye chombo kikubwa cheusi cha kuhifadhia maji kilichoandikwa Roto na UNICEF ukisisitiza usafi na afya.

Daktari amevalia miwani ya kijani na barakoa. Anatumia kifaa cha mwanga wa blue kinywani mwa mgonjwa. Msaidizi amesimama karibu amevaa sare nyeupe yenye nembo ya "Dent Mind Dental Centre".

Bango kubwa lenye orodha ya magonjwa mengi wanayotibu yakiwemo pumu, kisukari na shinikizo la damu. Kando yake kuna rafu zilizojaa mizizi na mimea mbalimbali pamoja na chupa zenye dawa za asili. Zote zikionyesha kuwa ni mahali pa tiba ya miti shamba.

Kadhaa za mitishamba zinazoonekana kuwa dawa au virutubisho, zikiwa zimewekwa juu ya meza. Ziko katika vyombo mbalimbali ikiwemo chupa na mabakuli na zina majina tofauti. Baadhi ya maadishi yanaonyesha madai ya matibabu au afya kama vile tibu kusini na inaondoa maumivu.

Daktari wa meno ambaye amevaa koti jeupe, barakoa ya rangi ya samawati na glavu nyeupe. Akimhudumia mgonjwa. Mgonjwa mwanamke amelala kwenye kiti. Huku mdomo wake ukiwa wazi ilhali zana za meno zinatumika kuchunguza au kutibu kinywa chake.

Mtu aliyesimama kwenye mtumbwi uliojaa mizigo akielea juu ya maji mengi yenye rangi ya kahawia au tope yaliyotokana na mafuriko, amevaa koti na kofia nyekundu. Mizigo mbalimbali ikiwemo magondoro na mifuko imepakiwa kwenye chombo hicho.

Mikono miwili ikiwa imeshikana ikionyesha msaada au faraja. Mmoja unaonenaka ni wa mgonjwa ukiwa na vifaa vya kimatibabu kama vile pedi nyeupe zilizounganishwa na waya na mkanda unaouweka katika nafasi fulani, labda kwa ajili ya matibabu au ukarabati .Mwingine ni wa msaidizi au mwanachama wa familia, umeushika huo mwingine kwa upole ukiwa umevaa shati nyeupe.

Timu ya madaktari watatu wote wakiwa wamevalia mavazi ya buluu, barakoa na glovu. Wanatoa matibabu Kwa mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno. Mmoja akimchunguza mdomoni huku mwingine akisimama karibu akishika vifaa, watatu asimama nyuma akitizama, kuna dirisha kubwa nyuma ikionyesha maandhari ya jengo ya inje.

Wafanyikazi wa afya watano wote wakiwa wamevalia suti za kinga nyeupe na glovu nyekundu wanasimama ndani ya chumba kilichofinikwa kwa plastiki nyeupe mmoja amevaa kifaa cha kunyunyuzia mgongoni na anatumia bomba kunyunyuzia kitu kwenye machela iliyofinikwa.

Eneo lililojaa mafuriko ambapo maji mengi ya kahawia, yametapakaa kila mahali yakifunika ardhi na kufikia hadi kwenye nyumba. Kadhaa zinaonekana zikielea kwenye maji zingine zikiwa na paa za mabati na nyingine za udongo. Miti michache inajitokeza kwenye maji na anga linaonekana wazi.

Mikono miwili ya mtu mzima, ikiwa imeshika chupa ya dawa na kutoa kidonge kimoja cha rangi ya chungwa kwenye kiganja cha mkono mwingine. Label yenye jina Motrin ID na maelezo mengine, yanaashiria kuwa ni ya kupunguza maumivu au kuvimba.

Kifaa Cha kunawia mikono Cha rangi ya kijani kikiwa na besheni la mraba na ndoo nyeupe chini yake , juu yake Kuna tanki Kubwa la kijani, chupa ya sabuni ya maji imewekwa upande wa kushoto mimea ya kijani imewekwa kwenye sufuria nyuma.

Mtaalamu wa afya akiwa na taa iliyofungiliwa kichwani akishika kifaa kidogo cha matibabu. Amevaa barakoa nyeupe iliyoshushwa kidevuni na pia kanzu ya rangi hiyo. Nyuma kuna watu wengine wamekaa kwenye viti vya plastiki.

Bango kubwa lenye ujumbe limesimama katikati ya umati. 𝐿inaonyesha utepe mwekundu unaowakilisha uhamasishaji wa ukimwi. Watu wengi wamekusanyika katika eneo hili, baadhi wakiwa wamevaa fulana za njano.

Mwanamke anayeonekana mzee akiwa ameinama na kunawa mikono kwenye beseni la zege. Amevalia kitenge ya kijani kibichi juu ya shati jeupe na kitambaa cha rangi ya zambarau kichwani. Anatabasamu usoni akionyesha furaha au kuridhika.

Mfanyikazi wa afya, anayeonekana kuwa daktari au nesi amevalia koti jeupe na glavu akimhudumia mtoto mchanga aliyeketi kwenye paja la mama yake ambaye anamwangalia mtoto wake kwa upendo na uangalifu.

Daktari wa meno, amevaa barakoa, miwani ya kinga na kofia ya buluu. Anamtibu mgonjwa akitumia vifaa maalum vyenye mwangaza. Msaidizi wake pia amevaa barakoa na kofia amesimama karibu.

Mwanamke ameketi kwenye kiti na amevaa barakoa nyeupe na kilemba cha rangi, akipokea sindano kwenye mkono wake kutoka kwa mhudumu wa afya aliyevalia barakoa ya blue na sare ya rangi ya zambarao. Kwenye meza karibu nao kuna sanduku jeupe lenye mnyamo ya hatari ya kibayolojia. Kuta wa nyuma umepambwa kwa muundo wa jiji lenye rangi ya manjano na blue .

Bango hili linatangaza huduma za mganga. Namba ya simu ime𝑜𝑟𝑜𝑑ℎ𝑒shwa kwa mawasiliano. Picha inaonyesha meza iliyopambwa kwa mishumaa, vitabu, kadi za kucheza na vitu vingine vinavyohusishwa na uchawi au matambiko.

Mwanamke amevaa nguo nyeusi na suruali ya rangi ya udongo, akitumia kizima moto chekundu kuzima moto mdogo unaowaka ndani ya chombo. Jukwaa la vigai linaonekana chini yake likiwa na mstari mweupe wa njano uliopakwa rangi. Nyuma yake kuna ardhi yenye miteremko iliofunikwa na nyasi.